Msichana mrembo aliyevaa miwani, mkufu na herini anaitazama simu yake, kampuni ya Kopokopo inayojihusisha na mambo ya kupeana mkopo, sehemu ya kujisajili ili kuweza kuingia kwenye kampuni hiyo.

Safu ndefu ya magari ya kisasa yakiwemo mengi ya Mercedes Benz yaliyopangwa kando ya barabara au eneo la maegesho. Magari mengi ni ya rangi nyeupe au nyeusi. Kuna njia iliyojengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia nyuma ya magari . Kuna miti na nguzo za umeme au simu pamoja na majengo ya ghorofa kadhaa yakionyesha mazingira ya mijini.

Duka la viatu ya asili labda sandali za ngozi zilizopambwa kwa shanga. Kuna idadi kubwa ya sandali zilizopangwa kwa safu zikining'inia kwenye vibao. Sandali hizi zina muundo na rangi mbalimbali za shanga. Mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi au muuzaji yuko upande wa kulia akipanga au akiangalia baadhi ya sandali hizo.

Gari ndogo jeupe la abiria ambalo linaonekana kuwa Suzuki Alto kutokana na muundo wake. Gari hilo limelazwa mbele likiwa limeegeshwa au limesimama kwenye barabara yenye lami. Namba ya usajili wa gari inaonekana wazi kama KDH 990J. Nyuma ya gari kuna mandhari ya nje yenye miti na mimea na barabara inayoelekea mbali upande wa kulia, inaonekana kuwa ya udongo au isio na lami.

Duka la sanaa za mikono au zawadi za kiafrika, upande wa kushoto kuna rafu za sanamu nyingi ndogo nyeusi zinazoonekana kuwa zimetengenezwa kwa mbao au jiwe, nyingi zikiwa na umbo la binadamu au wanyama. Ukuta umejaa vinyago vingi vya mbao vyenye michongo na rangi tofauti na pia kuna baadhi ya vitu vinavyoonekana kuwa ngozi au manyoya.

Aina tofauti tofauti za champali zimetapakazwa huenda ukawa ni kwenye kibanda au kando ya barabara. Champali hizi ni zenye rangi tofauti tofauti na pia ni zenye size tofauti tofauti. Nyuma kuna nguo ambazo pia zimepangwa pale zimetapakazwa ili wateja waweze kununua.

Bango la matangazo la huduma labda ya bima maandishi makubwa meupe yanayosomeka: Personal Accident Cover . Kuna sentensi inayoeleza faida Injuries can happen anytime, but recovery shouldn't remain, financial stress . Kuna mtu labda mwanamume akiwa ameshika kifua chake akionyesha kama ameumia au anamaumivu, mkono wake mmoja amefungiwa bandeji.

Eneo la maegesho ya magari, pengine la kuuza magari, magari kadha yamepangwa kwa safu na baadhi yao yanaonekana yakiwa magari ya kisasa kama vile SUV nyekundu iliyo mbele. Kuna jukwaa la juu lenye magari mengine na watu wakisimama karibu nayo. Nyuma ya gari na jukwaa kuna bango kubwa la matangazo linaloonyesha chupa ya Jack Daniels na maandishi Jack lives here , hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na mchana.

Gurudumu la gari likiwa na rimu za rangi ya fedha na samawati. Rimu zina muundo wa spoki tano na sehemu za ndani za spoki hizo zinaonekana kuwa na rangi ya samawati. Gurudumu limefungwa kwa tairi nyeusi, inayoonekana kuwa ni sehemu ya gari ambalo limeegeshwa au limesimama. Rangi ya samawati kwenye rimu inatoa muonekano wa kipekee kwa gurudumu.

Basi ndogo jeupe likiwa limeegeshwa nje, linaonekana kuwa madirisha meusi na kuna sticker ndogo kwenye kioo cha nyuma. Nyuma ya basi kuna ishara yenye number themanini, kuna miti na majani nyuma ya basi kuashiria kuwa liko katika eneo la wazi au la kijani, kuna maandishi kando ya picha lakini hayawezi kusomeka vizuri.

Duka lililoko kando ya njia . Kwenye duka hillo kuna mteja ambaye ameenda kuhudumiwa nafikiri kununua kitu. Hapo nje kwa duka kuna baisikeli ya mteja na pia kando kuna pikipiki iliyo mteja mwingine.

Tangazo la bima ya pikipiki kutoka kwa kampuni inayoitwa Imana, juu ya tangazo kuna picha ya pikipiki iliyoanguka barabarani ikionyesha ajali, kuna kisanduku chekundu chenye maandishi motorcycle insurance kwa herufi kubwa, chini yake kuna maelezo kuhusu bima wanazotoa kwa lugha ya Kiingereza. Tangazo hili linaonekana kuelekezwa kwa wamiliki wa pikipiki nchini Kenya.

Duka la maziwa ambalo linaoeneka kuwa Mount Kenya Milk ipo. Jengo hilo limepakwa rangi ya samawati iliyokolea na lina milango miwili mikubwa ya samawati iliyofunguka kuonyesha bidhaa ndani. Juu ya mlango kuna bango kubwa lenye jina Mount Kenya Milk ipo. Bidhaa mbalimbali za maziwa kama vile maziwa ya chupa na ya pakiti.